Twawaona wanariadha wawili wa Kenya. Mmoja mwanaume mwingine msichana. Wamekumbatiana huku wakishikilia bendera la Kenya. Moja kati yao ni Nancy ambaye haoni.

Tuona wachezaji, walio na shida ya viungo wakicheza mpira wa kandanda. Tuona timu mbili moja ya mwanaume aliyevalia shati yenye kundu, ambaye anaonekana kuwa ndiye aliyepiga mpira. Pia kuna watu wanaojaribu kuchukua mpira wa timu hiyo ingine waliyovalia rangi ya kijani.

Twaona karatasi lililowekwa kwenye lango. Lango lile limepakwa rangi ya nyekundu. Karatasi hili linaashiria kuwakaribisha wote watakaokuwa wakiingia kwenye jumba hili.

Huu ni ukurasa. Ukurasa wa sabini na tisa wa kitabu hiki ambayo yafunza wanafunzi kuhusu magari tofauti. Kuna gari la lori, kuna gari la moshi, pia kuna baiskeli.

Mwogeleaji mwanamke aliye kwenye bwaba la kuogelea, pia ameshikilia miwani ya kuogelea kwenye mikono na ameshikilia chuma lililo hapo.

Hili ni darasa lililo na madawati na viti vya wanafunzi, pia kuna makaratasi zilizo hapo.

Hili ni darasa liliko na viti ambavyo vina madawati. Darasa hili laonekana kuwa limepangwa vizuri. Nyuma ya darasa hili, twaona kuwa kuna kompyuta kadhaa zilizokuwepo.

Twaona ubao wa nyeupe ambao umeandikwa tarehe ya siku ya hiyo. Tarehe ambayo ni ishirini na mbili Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na siku ni Monday . Ubao huo pia waonyesha swali, moja iliyoandikwa hapo.

Twaona watu wenye shida ya viungo wakicheza mpira wa kandanda. Wawili hawa wanaonekana wakiwa na miguu juu kujaribu kugonga mpira. Mmoja ambaye amevalia sare ya manjano, mwingine amevalia sare ya machungwa.

Hili ni darasa la wanafunzi, lina madawati na viti ambayo yamepangwa pia kuna ubao wa nyeupe na kuna ruler uliowekezwa hapo kwenye ubao.